Mhudumu huyu wa afya anaweza kuwa nesi ameketi akihudumia mgonjwa huku wote wawili wamevaa barakoa. Hii inaashiria tahadhari za kiafya. Katika chumba hiki kuna mabango ya elimu ya afya yaliyobandikwa ukutani.

Mfanyikazi huyu amevaa koti jeupe la maabara, barakoa na aproni ya buluu nyepesi, huku ametoa sindano kwa mtu begani. Nyuma yao, kuna kundi la watu walioketi, baadhi yao wamevaa barakoa, yakionyesha mazingira ya matibabu.

Mwanamke na mtoto mdogo wameketi chini ya chandarua cha buluu kilichowekwa juu ya kitanda. Chandarua hiki kimetandikwa vizuri huku kikiwazunguka kabisaa kuwalinda dhidi ya mbu. Hii inaonyesha kinga dhidi ya magonjwa kama malaria.

Chumba hiki ni cha wagonjwa mahututi; kuna watu wawili wamevalia suti nyeupe zinazofunika mwili mzima. Mavazi yao yanaonyesha kwamba wanajikinga kutokana na maambukizi na ugonjwa hatari.

Muuguzi huyu wa afya amevaa mavazi kamili ya kujikinga yanayojumuisha suti nyeupe ya kujikinga, kinga za mkono na kofia yenye ngao ya mwili huku anaonekana akishikilia chupa ya drip na anaweza kuwa anaandaa kurekebisha kiwango cha dawa.

Kuna umati wa watu wakiwemo wanawake na watoto wamekusanyika karibu na kitanda hiki ambacho kimewekwa chandarua, huku wanatazama kwa makini, hii inaonyesha kuwa wanahudhuria mkutano wa jinsi ya kutumia viandarua au kueika sawa.

Muuguzi huyu wa afya amevaa kitambaa kichwaani na barakoa ya buluu huku anatoa sindano kwenye mkono wa mtu aliyekaa. Nyuma yao, kuna watu wengi ambao wamekaa kwenye viti na wamevaa barakoa. Hii inaashiria kuwa wanagonjea chanjo.

Mwanaume huyu aliyevaa barakoa anatoa vitu vinavyoonekana kwa chupa ya maji na mwanamke huyu amembeba mtoto mdogo na wote wawili wanaonekana kuwa katikati hali ya uhitaji, nyuma yao ikiwa na muundo wa makaazi.

Wanawake hawa wawili wataalamu wa afya wameketi kwenye meza iliyojaa vifaa vya matibabu, huku wanaandaa na kupanga bidhaa. Mmoja wao amevaa kofia ya bluu ya upasuaji na barakoa akishika kisanduku chenye lebo nyekundu.

Kliniki hii ya rununu iitwayo Beyond Zero Mobile Clinic inatoa huduma za afya katika kaunti. Mbele ya gari hili kubwa kuna mwanamke mfanyikazi wa afya amebeba mtoto mchanga huku akiwa ameshikilia mwavuli.

Kundi hii la watu, wengi wao wakiwa wamevaa sare za buluu na mistari ya kijani kibichi. Kuna mwanamume mmoja aliyevalia suti ya buluu anakabidhiana mkono na mmoja wao wa wanawake aliyovaa sare hii akionyesha tabasamu.

Wataalam hawa watatu wamevaa barakoa na baadhi yao wakiwa wamevalia sare zinazofanana. Wanamchunguza mtoto huyu mdogo ambaye amelala kwenye kifaa cha kupimia urefu. Wanaonekana wakifanya kazi ya ushirikiano.

Kuna watu kadhaa wamevaa nguo rasmi karibu na kliniki hii ya beyond zero kuna mwanaume mumoja ana shuka na ngazi kutoka kwenye gari hili lina ashira uzi wa huduma za afya kupitia kliniki hii ya rununu.

Kliniki hii ya rununu ya Beyond Zero inatoa huduma za afya. Mbele yake kuna bendera kubwa iliyoandikwa Beyond Zero Mobile Clinic na kauli inspiring action changing lives huku watu wamekaa kwenye viti.

Eneo hili nila kliniki ya afya ya rununu, watu kadhaa wamekusanyika na baadhi yao wakiwa wamekaa wakingoja huduma, mbele kuna meza iliyo jaa dawa na vifaa vya matibabu na wafanyakazi wa afya akihudumia mgonjwa.

Kundi la watu tano ikiwemo maafisa mashuhuri wamemtembelea mama na mtoto hospitalini, huku mwanamke mmoja aliyeketi kanda ya mmama huyo amembeba mtoto mchanga huku anatabasamu kuashiria furaha ya matukio.

Kuna kundi kubwa la watu ambao wamekusanyika karibu na gari hili kubwa jeupe linalofanana na gari la wagonjwa, huku wamevaa suti rasmi wakionyesha kuwa ni viongozi na mmoja wao anaonekana akishuka kutoka gari hii.

Uso wa chini wa mwanamke anayetabasamu na kuonyesha meno yake meupe, huku mikono miwili ya daktari iliyovalia glavu za bluu ikishika zana za meno. Anatumia kioo kidogo na kifaa kingine kwa ukaguzi wa matibabu huu wa meno.

Katika sehemu ya juu kuna meno yenye madoa ya manjano n amkusanyiko wa tata ikionyesha meno yasiyotunzwa vizuri na sehemu ya chini kuna meno yenye usafi zaidi na meupe ikionyesha matokeo ya kusafisha meno.

Kundi la wazima moto wanakimbia mbele baada ya mvua na barabara ikiwa imejaa maji mengi. Wamevalia sare zao za kazi na kofia ngumu za rangi ya manjano. Baadhi yao wanaonekana wakiwa wameba vifaa.

Kundi la watu hawa baadhi wakiwa wamevalia mavazi ya kimaasai, wamesimama nyuma ya magunia yanayo vifurushi ya chakula. Magunia haya yanaonekana kuwa na mchele ya unga. Hii ikiashiria usambazaji wa msaada wa chakula.

Lori hili jekundu la zima moto limeegeshwa kwenye barabara huku wazima moto wamevalia sare zao . Mwanaume mmoja amesimama mbele akitumia simu yake na wanawake wawili waliovalia sare za buluu wakionekana kwa mbali.

Wataalamu hawa wa matibabu wamevalia sare nyekundu na barakoa. Wanashughulikia vifaa vya kimatibabu karibu na ndege ya kubeba wagonjwa huku wanaandaa na kupakia vifaa hivyo, mmoja wao akitumia glovu.

Timu hii ya watu watano ambayo wamevaa sare nyekundu na glavu nyeupe wamebeba mgonjwa aliyefungwa na badeji kwenye kichwa chake, wanamwingiza kwenye gari lililo kando la barabara uku wanahabari wakichukua picha.

Mtoto huyu mdogo wa jinsia ya kiume, mwenye nywele fupi nyeusi, ameinama chini akitafuta kunywa maji kutoka kwenye bomba, huku rangi ya ngozi yake ni nyeusi na amevaa shati la rangi ya mchanga lenye mistari meusi.

Gari hili jekundu limefunikwa na mti ulioanguka, ikiashiria uharibifu kutokana na hali mbaya ya anga. Inaonekana kuwa wa muundo wa Saturn Aura na imeharibiwa vibaya kwenye sehemu yake ya nyuma na paa kutokana na ukubwa wa mti.

Mwanafunzi huyu ananawa mikono kwenye kituo cha kunawia kilichojengwa nje. Kina tangi kubwa la maji jeusi lililowekwa kwenye fremu ya chuma ya kijani na sabuni ya maji pia ipo karibu. Hii inaashiria uboreshaji wa usafi.

Faili hili lenye waraka mingi, limefunguliwa na kuekwa juu ya meza. Waraka wa kwanza inaonyesha rekodi kutoka hospitali kuu ya Kenyatta, maandishi yakiwa na jina ya mgonjwa, tarehe, jinsia na miaka.

Mwanamke huyu ameshika uso wake kwa mikono yote miwili ,huku uso wake ukiwa umefichwa na mikono yake na nywele zake ndevu nyeusi. Rangi za picha ni nyeusi na nyeupe ukiashiria kuwa ni hisia za huzuni.

Mwanaume huyu mwenye asili ya kiafrika ameketi kwenye sofa ya rangi ya kijivu huku mkono wake wa kulia ukishika uso wake na mkono wake wa kushoto umeshika simu kuashiria mtu mwenye mawazo mengi.

Chupa ya rangi ya kahawia imesimama kando ya sanduku ya bidhaa hiyo. Inaonyesha wazi jina la bidhaa, kiwango cha elfu tano na maelezo mengine kama Palmitate, easy to swallow na One-a-day , pamoja na idadi ya vidonge.

Sanduku hili la virutubisho vya lishe vya Bio Nutrition Vitamin D-3 ina kipimo cha 12000 IU. Ina faida mbalimbali za Vitamin D-3 ikiwemo, bone density , immune system , mood enhancement na cellular protection .

Kisanduku hiki chenye nembo ya Vitamin B nine nine complex ina maandishi ambazo zinaelezea kuhusu bidhaa hii kama vile jina la bidhaa, maelezo ya ziada kuhusu ubora, na kipimo kinachofaa.

Mfanyikazi huyu wa afya ambaye ni nesi, anamdunga mtu sindano kwenye mkono wake wa juu, huku wote wawili wamevaa barakoa. Hii inaonyesha umuhimu wa usalama wa afya na wamo katika mazingira ya kliniki.

Mtoto huyu mchanga amelala chali na amefungua mdomo ili kupokea chanjo. Huku nyuma yake kuna mwanamke ambaye wanamshikilia na kumtazama kwa makini ikisisitiza umuhimu wa chanjo kwa watoto.

Mtu huyu anatoa huduma huku amevalia kinyago cha matibabu usoni wake. Ameshikilia chupa ndogo ya kipimo cha dawa mkononi. Anampea mtoto mdogo chanjo mkono wake ukiwa umeshikilia mtoto kichwani ili kumsaidia.

Mtoto huyu mwenye umri wa miaka mdogo amelala kichali huku akiwa ameshika mkono wa mtu mzima na mkono wa mtu mzima mwingine ukishikilia chupa ndogo ya chanjo, yakidondesha matone ya chanjo hiyo ndani ya mdomo wa mtoto huyu.

Daktari huyu wa meno amevalia mavazi ya kujikinga ikwemo barakoa na nagao ya uso huku anamhudumia mtoto mdogo ambaye amelala kwenye kiti cha daktari. Mazingira haya yanaonekana ni kliniki ya meno.

Mtoto huyu mchanga amelala kwenye kitanda kilichofunikwa na mablanketi meupe huku akiwa na vifaa vya matibabu vilivyounganishwa mwilini mwake. Anaonekana kuwa mdogo sana na dhaifu akiwa na mirija ya oksijeni na kipima joto.

Watoto hawa, wawili, wa jinsia ya kike, na kiume wamevaa barakoa, wakiosha mikono kwenye kituo cha kunawa, yenye rangi la kijani kibichi. Huku, kituo hik,i cha kisasa kimejengwa kwa malengo ya usafi ya umma, kuzuia magonjwa.

Mwanamke huyu amevaa sare nyeupe yenye mistari ya buluu shingoni na kwenye mikono hii ni sare ya kawaida kwa wauguzi na pia amevalia barakoa ya buluu huku mikononi mwake ameshika chupa ndogo ya dawa.

Wodi hii ni ya watoto wachanga ambapo kuna watoto wadogo wakiwa kwenye vitanda maalum. Mtu mmoja ameshika karatasi akichunguza vitanda hivyo, na pembeni kuna vifaa vya matibabu ikiwemo mashine ya kufuatilia hali ya wagonjwa.

Kituo hiki cha afya, kuna watu wengi. Miongoni mwao ni wanawake wawili, mmoja akiwa amevaa sare ya nesi na barakoa ya buluu, na mwingine akiwa amevaa nguo yenye michoro na barakoa, huku ameshikilia nguo za rangi ya pinki.

Msichana huyu mdogo aliyevaa shati la rangi ya chungwa ameketi mbele ya kikundi cha watoto wadogo. Watoto hawa wameketi chini wakiangalia na kumsikiliza huku nyuma yao kuna ukuta wa matofali ya udongo na mlango wa rangi ya samawati.

Ndoo hizi za plastiki zimejaa maji na kuwekwa juu ya stendi ya chuma huku watu wananawa mikono yao kutumia maji hayo safi na sabuni ilhali maji hayo chafu yanateremka kwenye beseni iliyo chini ya stendi hiyo.

Mwanariadha huyu wa kiume amevaa nguo zisizo na mkono, kaptula nyeusi na viatu vya raidha vyeupe. Amekaa chini kwenye njia nyekundu ya kukimbilia, huku anaonyesha dalili za maumivu makali.

Mwanariadha amelala chini akipokea huduma kutoka kwa mtaalamu ambaye amepiga magoti na anashika mguu wake. Huku inaonekana wakiwa kwenye uwanja wa michezo. Inaonyesha umuhimu wa utunzaji wa mwili katika michezo.

Mkono huu wa binadamu ulionyooshwa na una nyuzi nyeusi kwenye kiganja karibu na vidole, huku ngozi karibu na eneo la jeraha inaonekana kuwa na rangi ya kahawia au njano kutokana na dawa ya kuua vijidudu iliyotumika.

Katika shamba hili ndogo la mimea, kuna mimea mingi ya pilipili iliyokomaa na yenye majani mabichi. Baadhi ya matunda ya pilipili yakining'inia, yakiwa bado mabichi na mengine yakianza kubadilika rangi kuwa nyekundu.